Hapa kuna nga, kuna ng'ombe kadhaa wanaonekana kuwa mmoja wapo aki, kila mmoja akiwa na rangi tofauti na huyo mwingine. Mojawapo akiwa na rangi nyeusi, mwingine akiwa na rangi nyeupe, mwingine akiwa na rangi nyeusi na nyeupe, huku wakiwa, wakilishwa na mtu mwenye amevaa nguo za maabara na pia amevaa viatu zenye zimefunikwa, na pia amevaa kofia.

Hapa kuna wanyama kadhaa wanaoonekana kuwa ni ng'ombe wenye wamelishwa vizuri wakiwa wamelala, isipokuwa mmoja mwenye amesimama na anaonekana kuwa na rangi nyeusi na hizi zingine wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi, na huku kwingine kuna majani.

Hapa kuna mtu anayeonekana kuwa ni mwanamke mwenye amevaa saa pia amevaa shati nyeupe huku amevaa kikoi. Pia huku kuna ng'ombe kadhaa wanaoonekana kuwa wanalishwa wakikula chakula, mmoja wao akiwa amefungwa shingo na kitu inayoonekana kuwa ni chuma huku mwingine akiwa na rangi nyeupe.

Hapa kuna shamba kuwa linaloonekana kwamba kuna mti mmoja yenye zikiwa na matawi makubwa huku zikiwa mrefu huku chini hakuna mimea yoyote isipokuwa ni hiyo mti ,hiyo mti inaonekana kuwa ni ndizi yenye haijatoa vitu wala haijazaa.

Hapa kuna nyumba inaonekana kuwa imewekwa mabati juu yake, huku kwingine inaonekana kuwa ni shamba ,ikiwa imepandwa nyasi ndogo ndogo na pia kuna miti mirefu yenye matawi kubwa inayonekana kuwa ni ndizi huku chini kuna vitu zenye zimekatwa inaonekana kuwa ni nyasi refu .

Hapa kuna mtu mmoja mwenye amebeba mtungi kwa mgongo mwenye amevaa nguo za mapara inaonekana kuwa ni rangi za bluu. Pia huyo mtu anaonekana kuwa ni mwanamke mwenye ako na nywele, huku mwingine akiwa ameshika paipu. Kwingine kuna nguo ambayo inayoonekana kuwa inaoshwa.

Hapa kuna mama, pia kuna shamba kubwa linaonekana pale limepandwa ndizi. Hizo ndizi zikiwa na matawi makubwa na pia zinakuwa na matunda za ndizi, huku chini zikiwa hakuna nyasi ndogo.

Hapa kuna watu kadhaa wanao onekana wanapanda miti inao onekana kuwa ni ndizi. Kuna mmoja anayeonekana akiwa na jembe cha kulima shambani huku kuna watoto wengine kila mmoja wao ameshika kiuno.

Hapa kuna ngombe kadhaa. Wengine wanaonekana kila moja wao wakati tofauti na huyo mwingine. Moja wapo akiwa na rangi nyeupe na nyekundu, mwingine akiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Kuna mtu mwenye anakamua moja wapo kushini kukiwa na mitungi kubwa.

Hapa kuna ndizi kadhaa zimewekwa pamoja zikiwa zinaonekana kuwa imeiva lakini ikiwa na spot ndogo za nyeusi. Huko kuna mama mwenye amebeba kikapu cha kubebea ndizi. Kule nyuma kuna watu kadhaa wenye wamekaa pamoja. Huku kuna mnunuaji anayenunua.

Hapa kuna shamba ambao linaonekana kuwa ni ambalo na hiyo mimea ikiwa inakaa kama ndizi zikiwa na matawi makubwa alafu huku chini kuna karatasi imewekwa chini pamoja na mchanga, huku kwingine kuna pipe ndogo za kubebea maji.

Hapa kuna mtu anayeonekana kuwa ni mwanamke, mwenye amevaa neti kwa kichwa, pia amevaa barakoa, mwenye pia amevaa nguo za maabara na dera, huku mkono ameshika kitu inaonekana kuwa ni jagi, inayomwagia kitu, huku chini inaonekana kuwa kuna mifereji.

Ndizi ni kitu muhimu sana. Na wanaofanya, wanaolima ndizi wanatumia kwa njia nyingi. Wanauza na kupata pesa na vile vile wanatumia kama chakula. Na ni chakula bora sana.

Shamba ya mahindi ni shamba ambalo mara nyingi wakulima wengi wanalima, mahindi iko na faida mingi na ni moja wapo ya chakula ambao wafrika wanatumia sana.

Gari inasaidia sana kuendeleza biashara, kwani, ili kutoa mzigo wako shambani na kuleta sokoni, unahitaji gari. Hivyo basi ni muhimu sana watu wajifunze haswaa wenye wanafanya ukulima wajifunze kupeleka gari.

Ndizi inapotolewa shambani, inakuwa na rangi ya majani, na mara nyingi hutolewa kama haijaiva. Baadaye, baada ya siku chache, ndizi inapata kuiva na inaweza liwa na kuuzwa ili kupata pesa.

Ndizi ina umuhimu mwingi sana. Wakulima wanaolima ndizi wanapata pesa na vilevile wanatumia kukula. Inapokulwa ndizi inapatia faida zisizohesabika mwilini.

Ni hatia sana, ni hatia kubwa kuwa watu wengine wanawachia ng'ombe kula karatasi machafu ambavyo mara nyingi yanaweza mdhuru. Hivyo basi kila mwenye anafuga ng'ombe anahakikisha kwamba ng'ombe anapata nyasi ya kutosha na kuzuia kukula karatasi.

Ndizi ni mojawapo wa chakula ambao inahitajika sana na watu. Na hivo basi kila mkulima mara nyingi hua anahakikisha kwamba katika shamba lake ama katika kilimo chake kuna ndizi kwani ni ndizi inaeza patia pesa nyingi sana.

Kama vile wanadamu wanapata ugonjwa, ng'ombe pila, ng'ombe pia wanapata ugonjwa. Hivyo basi watu wanaofuga ng'ombe lazima waweze, lazima wajue kwamba ng'ombe hii wanahitaji kutibiwa.

Kuna shamba la ndizi. Ni muhimu sana watu kulima. Kilimo ni kitu bora sana. Kinahakikisha watu chakula, chakula ya siku.

Watu wanafuga ng'ombe, kuna njia nyingi sana wanezapatia ng'ombe malisho ama chakula, si lazima ng'ombe wapelekwe malishoni ndo waweze kupata....... vile vile wanezamletea nyasi wakiwa penye ng'ombe wanalala.

Watu wa zamani walikuwa wanatumia vyombo tofauti na hizi ambapo tunatumia saa hii. Saa hii sisi tunatumia sufuria ambao zina, zimetengenezwa na watu wa juakali tofauti na vile watu walikuwa wanatengeneza, zamani walikuwa wanashona kutoka kwa nyazi na visu.

Watu wengi wanapenda sana ndizi, kwani ndizi inasaidia kwa njia nyingi sana, hivyo basi watu lazima walime ndizi ndio waweze kupata faida nyingi.

Ndizi wakati iko shambani kabla haijaiva, ni njia moja ambayo unaweza tumia kujua kwamba ndizi haijaiva kwamba ni ndizi ambayo imeiva na ile ambayo haijaiva wakona rangi tofauti. Yenye ambayo haijaiva ina rangi ya manjano.

Ng'ombe kama vile binadamu, wao pia wanaugua na kupata magonjwa tofauti tofauti. Ili, ili kuepukana na hiyo magonjwa, lazima ngombe wapewe matibabu mwafaka, na vile vile.

Watu wanaolima ndizi wanahakikisha kwamba ndizi wanaolima inawapatia pesa, na hivyo basi wengine huuza penye wako na kusafirisha kwa mahali zingine na kuziuza pale pale na hivyo basi kupata pesa ya kutosha.

Mahindi ambayo yanatolewa kutoka shambani. Wakulima na vilevile watu wengine pia hutumia njia tofautitofauti. Kuna wale wanachoma hio mahindi na kufanya mahindi choma na kutumia hivyohivyo kukula.

Mkulima ambao wana shamba kubwa lazima wao watuze shamba yao ndio waweze kupata mazao mazuri kutoka shamba hilo, lazima watibu na waangalie kwamba na wajihadharishe na vidudu ambao vinaweza sababisha hilo shamba kukufa.

Watu hupata faida nyingi kutoka ng`ombe kama vile watu wanakua wanakamua na kupata maziwa vilevile wanaweza chinja na wakapata nyama.

Wakulima wamepanda ndizi. Ndizi iko na faida nyingi sana. Ndio maana wakulima huwa wanapanda ndizi kwa idadi nyingi sana. Faida wanaopata ndizi ni kama vile kuuza na kupata pesa kutumia kama chakula.

Watu wanaofuga ng'ombe wanapata faida nyingi kutoka hiyo. Wanaweza kamua maziwa yake, kukunywa na vile vile kuuza ili kupata pesa. Na vile vile wanachinja, kukula nyama na kuuza nyama hiyo ili kupata pesa.

Ng'ombe inapatia watu faida mingi sana, kama vile maziwa. Maziwa ya ng'ombe yako na manufaa mengi ,watu hupata pesa kutoka hiyo maziwa, na vile vile maziwa hii pia ina afya na ni mzuri kwa mwili kwani ina protini.

Watu wanaofuga ng'ombe wanatumia mbinu tofauti tofauti kuhakikisha kwamba ng'ombe amepata maji. Si lazima ng'ombe apelekwe malishoni ama visimani ndio aweze kupata maji kwani unaweza tegeneza birika au kisima penye ng'ombe yenyewe inaishi na kumwekea maji.